Maduka ya M-pesa nchini Kenya husaidia wananchi kutuma na kutoa pesa, kwa njia hii hupunguza muda ambao ungetumika kusafirisha pesa kutoka sehemu mmoja hadi nyingine kutuma pesa chini ya mia ni bure haulipishwi chochote.